Ni mahali hospitalini, huwa watoto, watu wanaendanga, wakiwa na mgonjwa, sanasana mgonjwa wa meno ili wafaidike, wakuwe na meno mzuri, watengeneze meno yao vizuri, wakuwe na afya njema.

Ni hospitali za meno, ka uko na shida ya meno unaenda hospitali kwa daktari akutengenezee meno yako vizuri sana.

Ni wakati wa mafuriko, watu ambao wako na magari ndio wanasumbuka sana ili wafanye kazi. Kwa picha hiyo kuna mafuriko nyingi huwezi fanya kazi.

Daktari ya meno ambaye anataka kusaidia watu wake.